Kwenye barabara hii ndefu ya lami, kuna mwanaume mmoja aliyebeba mfuko wa kijani kibichi amevalia shati ya samawati na kofia ya samawati vile vile. Kando yake kuna miti nyingi ya majani ya kijani kibichi.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wako ndani ya chumba hiki. Wengine wao wamevalia nguo rasmi kama vile makoti meupe na kofia na wengine shati za mawaridi. Wameizunguka meza ya duara.

Ufuoni humu mwa nahari kuna mchanga mwingi mweupe na uchafu kidogo wa hudhurungi kuna nyasi nyingi na minazi mirefu ilioko na majani ya kijani kibichi kando yake kuna jengo lina paa la makuti mbele yake.

Juu ya meza ya kijani kibichi kuna sahani ilioko na pilau, kachumbari na pilipili ya kukaanga, kando yake kuna sinia kubwa ambayo iko na wali wa biriani, rojo la nyama na kachumbari na pilipili ya kukaanga.

Sinia hili la rangi ya kijivu ambalo limetengezwa na mabati, limebebea chakula za asili za Kiswahili. Kuna bajia na viazi karai ambavyo vina rangi ya manjano.

Kwenye soko hili la wazi, kuna aina tofauti tofauti ya chakula za haraka ambazo zimepangwa juu ya meza. Kuna mahindi yaliyochomwa, mihogo, viazi vitamu na kuna vipande vya limau iliyokatwa. Nyuma yake kuta mkubwa ya rangi ya manjano.

Ndani ya shamba hili kubwa kuna miti ya migomba mingi ambayo 𝑛𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑢𝑤𝑎 inazaa ndizi. Ina majani marefu mapana na makubwa 𝑦𝑎𝑙𝑖𝑦𝑜 𝑛𝑎 rangi ya kijani kibichi. Chini yake kumemea nyasi fupi na ndefu.

Ardhi ikona mchanga mweupe kama vile wa baharini kando yake kuna miti mipana mipana ya ki asili ambayo imezaa mimea inayo itwa mabuyu kuna viti vya mbao vimepangwa chini ya mti mmoja.

Juu ya meza hii pameandaliwa chakula nyingi kwenye sahani tatu. Sahani moja nyeupe iko na chips za kukaanga, ingine iko na nyama nyingi za mshakiki na hiyo ingine iko na kuku wa rangi ya machungwa ambaye amechomwa.

Mama mmoja aliyevalia dera la rangi ya samawati amekaa chini na anachoma chakula za asilia ya kiswahili ikiwemo bhajia na kaimati. Mbele yake kuna sinia la mabati na sufuria pia.

Juu ya meza hii ilioko sokoni kumepangwa samaki nyingi aina tofauti tofauti. Kuna wa rangi nyeupe, ya kijivu, nyekundu na hata nyeusi. Wengine ni wakubwa na wengine ni wadogo.

Huku ni ufuoni mwa bahari na kuna mchanga mweupe. Kando yake kuna kichaka kikubwa kilichotengenezwa na miti na mimea mingi ya kijani kibichi. Huko mwisho kabisa tunaona bahari kwa umbali na kuna jumba kubwa la rangi nyeupe.

Juu ya meza hii ya hudhurungi ya mbao, kuna chakula iliyoandaliwa kwenye sahani nzuri. Kuna wali wa pilau uliyoko na viazi vidogo vidogo. Kando yake kuna karoti zilizo katwa, kuna pilipili ya kukaanga.

Juu ya meza hii kubwa ya kijani kibichi, kumeandaliwa sahani nne zilizokuwa na chakula tofauti tofauti. Mbili ziko na wali wa pilau na kachumbari ya tomato , na zingine ziko na nyama ya kuku iliyochomwa pamoja na mchuzi ulioko kwenye bakuli la mabati.

Ndani ya sahani hii ya mviringo nyeupe kumewekwa chakula ya wali mweupe na samaki watatu walioko kwenye mchuzi wa nazi iko juu ya meza ya rangi ya samawati na kuna kijiko cha kijivu cha mabati.

Ufuoni humu mwa bahari kuna mchanga mwingi mweupe uliofunikwa na uchafu mwingi wa rangi nyeusi na hudhurungi. Kando yake kuna mimea na miti mingi ya minazi iliyokuwa na majani ya kijani kibichi. Maji yametulia na kuna mawimbi madogo ukingoni.

Mtu mmoja anayeuza na kuchoma viazi vitamu ameshika moja ndani ya mkono na kisu kwa mkono mwingine akikata na kuweka pilipili ya masala. Mbele yake kuna chuma ambazo unaweka kwa jiko na chakula juu yake inayochoma.

Ufuoni huku bahari kuna mchanga mwingi mweupe. Mbele yake kuna mti mkubwa na minazi mirefu iliyoko na majani ya kijani kibichi. Kuna mashua ndogo iliyoegeshwa kando. Anga ni safi na mawingu machache ya nyeupe yanaonekana.

Kwenye mchanga huu mweupe umewekwa madafu mawili makubwa yaliyochongwa na kutoa rangi yake ya hudhurungi. Ndani yake kuna nyama nyeupe inayovutia na kando yake kuna maganda mengi yaliyotapakaa chini.

Ndani ya zizi hili kuna ng'ombe wengi sana wa rangi tofauti ikiwemo weupe na weusi wa hudhurungi. Wamepanga laini na wanakula nyasi iliyopangwa kwa mpangilio. Nyuma yake kuna mazizi mengine ya ng'ombe.

Juu ya meza hii nyeusi pameandaliwa aina tofauti tofauti ya vyakula. Kuna mboga ya rangi ya kijani kibichi, kuna nyama za mishikaki, kuna vipande vya kuku, kuna ndizi wa kuchoma na kuna mayai ya kuchemsha vilevile.

Juu ya meza hii ambayo ni nyeupe, pameandaliwa chakula kwenye sinia kubwa ya mabati. Kuna wali mwingi wa biriani, rojo la nyama, pilipili wa kukaanga, saladi ya kabeji na kiazi kikubwa kilichopikwa.

Kwenye soko hili la wazi kuna bidhaa zilizotengenezwa kwa mihogo ikiwemo crispy na mihogo iliyochomwa kwa mafuta zingine ziko kwenye karai ya mafuta na zingine juu ya meza. Watu wanaonekana kuendelea na shughuli zao na wengine wakifanya biashara.

Hapa ni ndani mwa mkahawa na kuna viti na meza za kukalia, kwenye meza ya mbao kumetandazwa chakula kwenye sahani nyingi. Moja imebeba samaki nyingine iko na chipsi zilizowekwa sosi na kuna soda ya manjano juu ya meza hio.

Ufuoni humu mwa bahari kuna mchanga mwingi sana mweupe, kuna mtu mmoja wa jinsia ya kiume anayatembea na amevalia shati nyeupe na kaptula ya kijani kibichi, na miti ya minazi na ingine tofauti iliyomea pia.

Juu ya meza hii iliyotandikiwa karatasi kubwa kuna viazi vingi vya karai vilivyotandazwa. Kando yake kuna tray kubwa ya mabati iliyoko na sahani za kupakia za rangi ya kijivu.

Mtu wa jinsia ya kiume aliyevaa shati ya rangi nyekundu anachoma na kuuza mihogo na crispy. Mbele yake kuna wanaume wanne waliosimama ambao wananunua bidhaa hizo. Kando yake ameweka mihogo juu ya meza.

Juu ya meza hii ya mbao ya hudhurungi, kuna sahani jeupe iliyoko juu. Ndani yake ni aina tofauti tofauti ya chakula za asili ya uswahilini. Kuna mahamri mawili, sambusa, viazi karai. Kuna kebab , vipande vya chapati na juu yake kuna bakuli ndogo iliyoko na maharagwe ya nazi.

Juu ya meza hii nyeupe kuna chakula ya asili ya uswahilini iliyoandaliwa kwenye sahani mbili, moja iko na bajia na ingine iko na kaimati nyingi sana. Kando yake kuna kikombe ya rangi nyeusi na mbele yake kuna kifuniko ya rangi nyekundu.

Juu ya meza hii ya mbao, kumeandaliwa chakula aina tofauti tofauti. Sahani moja iko na samaki na mchuzi unaovutia wa manjano, ingine iko na nyama ya kuchoma na saladi ya majani na karoti. Sahani ya tatu iko na maharagwe ya nazi na nyingine iko na wali uliochanganywa na karoti zilizokatwa.

Sahani hii nyeupe kubwa iliyoko juu ya meza nyeusi imebebea chakula aina ya maharagwe ya nazi, wali mweupe, vipande vya cucumber na dania kwa majani moja. Kando yake kuna glesi yenye sharubati ya manjano.

Meza ndefu za rangi ya hudhurungi zimepangwa na juu yake kumewekwa samaki wengi wa rangi tofauti tofauti na ukubwa unaotofautiana. Kuna wakubwa weusi, wekendu weupe na wengine ni wadogo.

Ndani ya mkahawa huu, mtu aliyevalia fulana ya rangi ya udhurungi na suruali ndefu ya rangi ya samawati amekaa na mbele yake Kuna meza ya mbao iliyoko na chakula nyingi. Chakula hicho ni pilau, kachumbari, mchuuzi na sharubati kwenye glesi.

Juu ya meza hii nyeupe, kumeandaliwa chakula kwenye sahani nyeusi, ndani yake kuna wali wa pilau na kipande kikubwa cha nyama, kuna mchuuzi wa rangi ya machungwa iliyowekwa kwenye kibakuli kidogo na ndizi iliyoiva iliyokatwa nusu na kuwekwa pembeni.

Kando ya hii barabara ya lami kunameza yenye rangi nyeusi. Juu yake pameekwa jiko la chuma ilioko na grill na linatumia makaa. Panachomwa mishikaki na nyingine inachomwa kwenye sinia ya mabati. Mbele yake kuna mwanaume aliyevaa shati nyeupe aliyeinama.

Juu ya meza hii kubwa ya kijani kibichi kuna sahani mbili. Zote ziko na chakula aina ya wali wa biriyani, kachumbari na rojo la nyama. Kando yake kuna glass zenye sharubati. Moja ya manjano na ingine nyekundu.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo rasmi ya kujikinga ya rangi ya kijani kibichi, na viatu vya gumboot . Anakamua ngombe wa rangi ya hudhurungi na nyeupe. Anaeka maziwa hayo kwenye ndoo kubwa nyeupe.

Ufuoni huku mwa bahari kuna mchanga mwingi mweupe umefunikwa na uchafu wa rangi ya kijani kibichi, nyeusi na hudhurungi. Kando yake kuna maji ya bahari unaofika ukingoni. Kuna misitu ya minazi uliojaa na una majani ya kijani kibichi.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume, amevalia kofia rangi nyekundu na nguo nyeusi. Ameinama na mbele yake kuna ng'ombe wa hudhurungi ambaye anamkamua maziwa na kuyaweka kwenye jegi. Amezungukwa na jengo lililojengwa kwa miti na mbao.

Mti huu ni mpana na mrefu sana umemea kwenye mawe madogo madogo na kando yake kuna kinjia ya kutembelea nyuma yake kuna nyasi na miti kidogo zilizo na majani ya kijani kibichi.

Kwenye sahani hili kubwa kuna katlesi nyingi, ambazo ni kaimati zinazotengenezwa kwa unga wa ngano. Zinachomwa na zikishaiva zinafunikwa kwa sukari kidogo ya rangi nyeupe na ni tamu sana.

Huku ni ndani mwa soko la samaki wa aina nyingi waliopangwa juu ya meza, wakiwa ndani ya tray za rangi tofauti ikiwemo nyekundu na samawati. Samaki hao wameekewa bei, kuna walioandikwa ishirini na wengine ishirini na tano.

Ndani ya mkahawa huu kuna meza kubwa ya rangi ya kijani kibichi iliyoandaliwa chakula ya kuvutia juu yake. Kuna sahani moja kubwa ya mabati iliyoko na wali wa biriyani, rojo la nyama, kachumbari ya nyanya na vitunguu, na kando yake kuna chipsi za kukaanga na soda mbili.

Shambani humu kuna mimea mirefu mirefu ya mahindi, kuna mwanaume aliyevalia shati ya nyekundu na kofia kichwani na mahindi moja iliyokomaa. Miti hiyo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo za hudhurungi ameinama. Mkononi ameshika kisu na anapara ndizi mbivu. Chini kuna maganda ya ndizi na mkunga pia. Ndizi zilizotayarishwa ziko ndani ya majani ya mgomba.

Kwenye sahani hii kubwa ya mbao, kuna samaki mkubwa wa pweza ambaye amepikwa kwa kuchoma. Kuna vipande vya nyama iliyochomwa pia na wali wa pilau kando yake umemwagiwa mchuzi wa rangi ya manjano na pilipili wa kuwasha wa rangi nyekundu juu ya chakula hicho.

Ndizi hizi mbili zina rangi ya manjano, zinaonekana katika katikati. Ziko juu ya meza iliyoko na mistari ya rangi nyeupe. Moja kubwa na nyingine ni ndogo.

Mtu mmoja amekalia kwenye mbuzi na ameshika kifufu cha nazi anaikuna kwenye mbuzi. Chini yake ameweka sinia na chicha za nazi zinaanguka kwa sinia hiyo. Kuna nazi zilizopasuliwa zilizoko kwenye sakafu.

Katika soko hili la wazi mtu mmoja amekaa chini na mkononi mwake ameshika madafu iliopasuliwa juu na kuwekwa mrija. Mbele yake kuna maganda ya madafu yalioko sakafuni.

Ndani ya chumba hiki, kuna watu watatu walivalia nguo rasmi ya kujikinga, ikiwemo makoti meupe, kofia kichwani na viatu vya gamboot ya rangi nyeupe . Kwenye jiko kuna sufuria.

Jiko hili linatumia makaa na lina grill ya chuma ya rangi nyeusi. Juu yake kuna samaki wawili ambao wamekatwa katwa na kuwekwa viungo na kuwekwa kwenye makaa ili kuchomwa.

Ndani ya soko hili la wazi kumepangwa madafu mengi sana yaliyochongwa juu ya meza za mbao. Nyuma yake kuna mtungi wa maji nyeupe na mbele yake kuna barabara ya lami ambapo tukutuku za rangi tofauti ikiwemo manjano na samawati zinapita.

Ufuoni huu mwa bahari kuna mchanga mingi mweupe. Bahari lenye tulivu na kuna mawimbi. Hali ya anga imefunikwa na mawingu meupe mengi yaliyotandaa kote. Miale ya jua inaendelea kupotea.

Ndani ya kabati hii ya glesi iliyoko juu ya meza kumeandaliwa chakula nyingi tofauti tofauti za kuvutia. Kuna chips za mayai, samaki wa kukaanga, mishikaki iliyoko ndani ya sahani kubwa ya plastiki ya kijani kibichi za samaki wa kuchoma.

Nyani mmoja mkubwa aliyena manyoya ya rangi ya hudhurungi na uso mweusi, amesimama kwenye tawi la mti mkubwa ulioko na majani ya kijani kibichi. Anga iko safi na mawingu ni machache.

Kwenye meza hii kuna chakula aina tofauti tofauti, zilizowekwa kwenye kontena ya rangi nyeupe na ya plastiki. Kuna wali wa rangi ya chungwa, kando yake kuna pilau ya nyama na pia kuna pilau wa kukaangwa ilioko na mchuzi wa nyanya.

Kwenye shamba hili kuna migomba mikubwa mikubwa ilio na majani ya kijani kibichi mgomba mmoja ukona mkunga mrefu sana ilio jaa ndizi zilizopangika kwa mviringo chini yake ya mviringo yalio kauka.

Juu ya meza hii ambao imeandaliwa chakula tofauti tofauti kwenye sahani za mbao. Moja yao iko na wali mweupe na kachumbari, kuna ndogo ilioko na mchuzi wa manjano na kijiko kidogo cha mbao, mwengine ni wali ya biriani na mchuzi wa nyama.

Hapa ni mahali pa kuchomea na kuuzia krispi na mihogo ya kuchoma na mafuta. Muuzaji anaweka krispi nzingine kwenye mfuko. Nyuma yake kuna viti viwili nyeupe vya plastiki.

Mtu wa jinsia ya kiume aliyevalia shati la samawati na kofia nyeusi amesimama kando ya mgomba. Mgomba huo una mkunga wa ndizi ulioko na ndizi nyingi zilizoanza kuiva na ni za rangi ya manjano.

Mabati ya paa hili yameshikwa na kutu ya rangi ya hudhurungi chini yake kuna nyasi nyingi ya rangi ya kijani kibichi na mbele yake kuna shamba kubwa lililo kuwa na migomba mingi yenye majani marefu na mapana.

Mkahawa huu uko kando ya bahari .Kwenye meza pameandaliwa chakula inayovutia kwenye sahani nyeupe. Kuna chips ya kukaanga , biriani na rojo la nyama ,Kuna kebab na kachumbari ya nyanya na kitunguu ,na pia kuna saladi ya majani mabichi.

Ndani ya bustani hili kuna miti mingi mirefu na yenye majani ya rangi kibichi kama vile nyasi iliyoko hapa. Kando yake kuna kijiwe kidogo kinachoelekewa kwenye bwawa la kuogelea lililoko na maji mengi ya samawati.

Ufuoni humu mwa bahari, kuna mchanga mwingi mweupe, kuna takataka zingine zilizoko za miti na mbao ya mabaki. Pia kuna nyasi na mimea mingi ya kijani kibichi. Kando yake kuna ukuta wa jengo ambalo umetengenezwa na mbao na miti.

Watu waliovalia kanzu wako ndani ya meza hili. Mbele yao kumetandazwa samaki wakubwa sana wa rangi nyeupe na ya kijivu. Mbele yao kuna maji ya bahari na miti iliyomea katikati.

Kwenye pwani hii, kuna nyasi na msitu mkubwa ulioko na miti mingi na minazi mirefu yenye majani ya kijani kibichi. Bahari inaonekana, na maji yametulia hakuna mawimbi. Anga si safi maana kuna mawingu yenye ni mengi na ya rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati nyeusi amesimama na mkononi ameshika kisu kikubwa na kijiko cha rangi ya kijivu ya mabati. Anakata na kutayarisha nyama ya shawarma. Nyuma yake kuna barabara kubwa ya lami iliyojaa watu wanaosimama na wengine wanatembea.

Juu ya meza hii kumetandazwa kitambaa cha rangi ya samawati na ingine nyeupe. Juu yake kuna sahani ya umbo la mraba iliyowekewa chakula inayovutia sana. Kuna samaki wa kamba ambaye ni lobster na chipsi za kukaanga na pembeni kuna saladi ya mboga ya majani.

Juu ya meza hii ya chuma kuna tray iliyoko na sahani mbili, moja nyeusi ambayo imeekewa mishikaki mingi iliyopangwa juu ya shabati na sahani ya pili ni nyeupe iliyoko na chips ya viazi na nyama ya kukaranga.

Kwenye bustani hii, kuna miti mingi iliyoko na majani ya kijani kibichi. ingine ikona maua madogo madogo ya manjano. Kando yake kuna kibawa cheupe kilichoandikwa do not touch the animals . Mbele yake kuna njia iliyotengenezwa na mawe.

Kwenye sinia kubwa ya rangi ya kijivu kuna shani tatu nyeupe. Moja ikona samaki ambaye ni wakupaka na ameekwa mchuzi wa rangi manjano kuna kabeji na kipande cha ndimu kando yake ingine ikona mchele na ingine ikona vipande vya nyama.

Ufuoni huo ni wa bahari, kuna mchanga mwingi mweupe na juu yake umefunikwa na uchafu. Mwingine ukiwa wa rangi nyeusi na nyingine hudhurungi. Kando yake kuna miti na minazi iliyoko mirefu na majani yake ya kijani kibichi. Kuna mabanda madogo madogo yaliyojengwa ili ya kujikinga na...

Chini ya meza hii ya mbao ya udhurungi kuna sinia kubwa ya mabati iliyojaa chakula kingi, ambacho ni wali wa biriani na rojo la nyama na mayai ya kuchemsha. Kuna kachumbari iliyoekwa kando kando na vijiko vya mbao. Watu wamekaa kwenye meza hii wakila kutoka sahani moja.

Juu ya sakafu hili la simiti nyekundu kuna paka wa rangi nyeupe aliyelala mlangoni. Mbele yake kuna sinia kubwa la mabati lililoko na chakula kinachovutia cha wali wa biriani, rojo la nyama na kabeji kando.

Ndani ya bustani hili kuna nyasi nyingi za kijani kibichi. Mbele yake kuna mti mkubwa sana wa kiasili ulioko na mizizi inayozungukwa na mawe madogomadogo. Katikati yake kuna njia inayopita.

Kikundi kidogo cha wanawake waliovalia nguo za asili ya kiafrika ambayo ni vitenge, wameshika sinia iliyoko na bakuli ya plastiki na wanapakua na kujazia wali mweupe kwenye sahani hizo.

Ufuoni humu mwa bahari kuna mchanga mwingi mweupe unaotapakaa kote, umefunikwa na uchafu wa hudhurungi na kuna maji madogo yaliyoko yametulia bila mawimbi. Kando yake kuna mashua ndogo ya mbao nyeupe.

Mama mmoja ameshika sahani nyeupe mkononi ambayo ikona viazi karai, nyama wa kuchoma na nyama. Mbele yake kuna meza iliyojaa chakula ambazo ni sambusa, katlesi, kebab na viazi vya karai.

Juu ya meza hii nyeupe kuna sinia kubwa ya mabati iliyojazwa chakula, iko na wali wa biriani, kachumbari ya vitunguu na tomato, kabeji na rojo la nyama ambalo liko na viazi.

Ndani ya soko hili kubwa, ambalo linawakuta za rangi ya kijani kibichi. Kuna watu waliosimama, ikiwepo wanadada wawili na mwanaume mmoja aliyevalia kanzu. Mbele yao kuna kila aina ya viungo, vilivyowekwa kwenye ndoo za plastiki.

Juu ya meza hii ya kijani kibichi, kuna sahani moja nyeupe iliyoko na samaki mkubwa wa kukaranga, kachumbari ya kabeji na chipsi za viazi. Kando yake kuna sinia ya mabati iliyoko na sosi ya ukwaju na moja ya rangi nyeupe na pia kuna chupa mbili ya rangi ya machungwa na nyekundu iliyoko na sosi.

Ufuoni mwa bahari, kuna mimea midogo midogo yenye majani ya kijani kibichi na maua ya zambarau, yamemea na kutapakaa juu ya mchanga. Mbele yake kuna mashua ndogo ya mbao iliyoegeshwa. Kuna minazi mingi mirefu iliyo na majani mapana.

Kwenye meza ya udhurungi ambao umeandaliwa sahani nyeupe ilivyojaa viazi vya karai vya rangi ya manjano. Katikati kumewekwa bakuli ndogo ilioko na mchuzi wa rangi ya machungwa. Kumekatwa dania ndogondogo na kunyunyiziwa juu ya chakula hiyo.

Hili ni ziwa la mabawa. Limezungukwa na mimea mingi ambazo zingine zinaelea juu ya maji hayo. Kwenye kivuli kinachoonekana kwenye maji tunaona minazi. Kando yake kuna nyasi ndefu na mawe.

Sahani hii kubwa nyeusi ina chakula nyingi aina ya wali wa biriani. Kuna rojo la nyama, viazi vilivyokaanga pamoja na rojo na kando yake kuna kachumbari iliyotengenezwa na avocado, kitunguu na nyanya.

Ufuo huu wa bahari kuna mchanga mwingi mweupe. Kando yake kuna kichaka cha miti na minazi iliyoko mirefu na iliyo na majani ya kijani kibichi. Kuna kibanda kidogo kilichojengwa na mbao ambayo iko kando ya ukuta mmoja.

Jengo hili kubwa ni la soko. Ndani yake kuna watu wengi wanaendelea na shughuli zao za kibiashara. Kwenye meza pamepangwa vitu vingi ikiwemo viungo aina tofauti tofauti. Kuna nyanya kuna hoho na kuna tangawizi.

Kwenye bustani la hoteli hii, kuna bwawa la maji la kuogelea ya rangi ya samawati. Kando yake kuna kijia ya kupitia yenye sakafu iliyotengenezwa na mawe. Kuna minazi mirefu na miti ilioko na majani ya kijani kibichi.

Ndani ya zizi hili kuna ng'ombe wanaosimama wengine wakiwa wa hudhurungi na nyeupe na mwingine mweusi na nyeupe, kuna pipa la mabati lililowekwa mapaipu yanayoenda hadi kwenye matiti ya ng'ombe. Hizi ni mashini za kukamulia maziwa.

Kundi la wanawake waliovalia nguo za kiafrika ikiwemo vitenge, wameshikilia sinia mkononi iliyowekewa vibakuli vya plastiki, ambapo chakula inapakuliwa na ni wali mweupe. Nyuma yao kuna ukuta na umefunikwa na miti yenye majani ya kijani kibichi.

Kando ya ufuo huu wa bahari kuna jiko kubwa la makaa, kuna chomwa mishikaki na samaki wa pweza pia ambawe wadungwa kwa uma. Kuna mashua ndogo iliyoegezwa ufuoni.

Sahani hii kubwa nyeupe ina chakula inayo vutia kuna wali mweupe upande mmoja kando yake kuna kipande cha samaki aliyekatwa ambayo amechomw na juu yake kuna bakuli ndogo iliokuwa na mchuzi wa rangi ya machungwa.

Juu ya meza ya rangi nyeusi kuna sahani moja kubwa ambayo imejaa viazi karanga na bajia kuna mkono unaoshika bajia kando yake kuna kikombe kilioko na kilioko na rangi ya manjano.

Ndani ya soko hili la wazi kuna watu wengi wanaojishughulisha na shughuli za kibiashara, kuna kila aina ya samaki waliowekwa ndani ya mabeseni na ndoo za plastiki. Kuna wale wakubwa na wadogo na wa rangi nyingi nyingi.

Hili ni soko la nyama ambalo lina aina ya mishikaki tafauti tafauti kuna ya samaki na kuna ya nyama zilizopangwa juu ya meza nyeupe na nyeusi. Juu yake kuna samaki wa pweza wanaoninginizwa kwa chuma na wanamulikwa na taa kubwa.

Wahudumu wawili wa jinsia ya kiume wa mkahawa unaoitwa Cafe 001 wamevalia nguo zao rasmi ikiwemo shati zenye chapa za hoteli hiyo mikononi wamebeba kila aina ya nyama ikiwemo nyama ya kuku ya kuchoma, mishikaki na samaki waliochomwa.

Jiko hili kubwa ni la kuchomea nyama na ni la makaa, juu yake kuna grili za chuma za rangi nyeusi, mishakiki iliyopangwa kwenye laini iko juu ya moto zimeekewa vijiti vya mbao.

Kwenye ufuo wa bahari, kuna mawe mengi makubwa makubwa ya rangi ya hudhurungi. Juu yake kumemea miti mingi iliyoko na majani ya kijani kibichi na maua machache ya manjano. Mbele yake kuna jengo iliyoko na ukuta wa kijivu.

Ndani ya sahani hii kubwa nyeupe kuna kila aina ya chakula za asili ya uswahilini kuna viazi karai, sambusa, kuna soseji nyingi na mahamri ya rangi hudhurungi yanayovutia kwa sana.

Mtu mmoja ameshika mkungu wa ndizi na kusimamisha juu ya mchanga. Ndizi hizo kuna zilizo mbichi, na zina rangi ya kijani kibichi na zingine zimeanza kuiva na kupata rangi ya manjano.

Nyani watatu wadogo walioko na manyoya ya hudhurungi, nyeupe na masikio na uso nyeusi wamesimama mbele ya kifaru mkubwa mweusi. Kifaru huyo anapembe ndefu iliyojikunja anakula mahindi kutoka kwa mchanga.

Mtu huyu aliovalia shati nyeupe, koti la samawati ame shika nazi aina ya dafu, ambayo ni nazi bado haija komaa vizuri. Dafu hilo lime katwa kwa juu na mtu huyu ame shika kijiko cha mbao akitolea nyama ya dafu hilo.

Ndani ya shamba hili kuna migomba mingi sana na mirefu na iko na majani mapana na makubwa ya rangi ya kijani kibichi. Hali ya anga ni tulivu na mbingu ni ya rangi ya samawati na mawingu machache meupe.

Juu ya meza kubwa ya mbao kumeekewa sahani ya rangi nyeupe na ndani ya sahani hiyo kuna kachumbari kwenye kabakuli kadogo, kuna nyama ya kuchomwa, vipande vya chapati na mishikaki mitatu na limau za kukatwa kwa vipande.

Kwenye soko hili la wazi aina nyingi ya chakula tofauti tofauti za asili ya Uswahilini zimepangwa juu ya meza, kuna chips ya viazi, mahindi yaliyochomwa, mishikaki, mihogo, katlesi na pia kuna watu wengi wanaoendelea na shughuli zao za kibiashara.

Mikungu mikubwa mirefu ya ndizi imeekeshwa kwenye ua la mbao. Mikungu hizo zimemea ndizi nyingi za rangi ya kijani kibichi na moja yao ndizi zake zimeanza kuiva na kuwa rangi ya manjano.

Juu ya jiko hili la chuma la makaa, linatumiwa kuchomea chakula. Kunako mahindi choma, viazi vitamu vikiwa ndani ya ngozi. Mtu aliyevalia shati la rangi ya nyeupe na nyekundu anageuza kiazi kitamu.

Ndani ya jengo hili kubwa ambalo ni soko kuna viungo aina mbali mbali vilizopangwa na zingine ziko ndani ya ndoo za plastiki na kuwekwa juu ya meza. Kuna magunia ya vitunguu yaliyowekwa juu ya kabati. Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyekundu na kofia nyeupe amesimama mbele yake na kushika viazi mkononi.

Ndani ya bustani hili kuna kinjiabkidogo kilichotengezwa na mawe inayopita katika na kando yake kuna uwanja mkubwa uliojaa nyasi za kijani kibichi na minazi iliyomea na kua mirefu mbele yake kuna jumba kubwa la rangi nyeupe na ukuta na paa la makuti.

Ufuoni huu mwa bahari, kuna mchanga mwingi mweupe. Kuna miti mingi, ikiwemo, minazi mirefu ambayo ina majani ya kijani kibichi. Kando yake kuna paa la nyumba la makuti, na pia kuna kinjia kidogo, inayopita katikati ya bustani hiyo.

Juu ya meza hii ya mbao ya hudhurungi, kuna sahani kubwa nyeupe. Ndani yake kuna samaki aliyekaangwa kwa tomato , kando yake kuna mboga ya majani na upande mwingine kuna kipande cha ugali mweupe.

Ndani ya soko hili la wazi kuna meza ambazo zikona chakula chakula aina mingi zimepangwa juu ya meza kuna vile chipsi viazi, mshikaki kuna kaimati kuna wauzaji wa...

Ndani ya sufuria kubwa nyeusi iliyoko juu ya meza ya mbao ya hudhurungi, kuna samaki anayevutia. Ndani yake kuna mchuzi wa rangi ya manjano na ako na dania iliyokatwakatwa ndogo ndogo juu yake.

Kwenye jiko hili la chuma la kuchomwa makaa kuna moto unaowaka. Juu yake kuna vipande vya nyama na zengine za mishakiki zinazoendelea kuchomwa. Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeusi amesimama nyuma yake.

Kwenye meza hii pameandaliwa aina ya chakula nyingi, mishikaki ya nyama tofauti tofauti ikiwemo ya kuku na nyingine zisizojulikana mbele yake kuna samaki wa pweza aliyechomwa.

Juu ya meza kuna sahani kubwa nyeupe iliyo na maridadi ndani. Imebeba sambuza nne, kebab mbili na limau iliyokatwa mara nne kwa vipande vidogo vidogo.

Ndani ya shamba hili ngoma mingi mirefu iliyoko na mikunga ya ndizi iliyojaa ndizi kubwa makubwa. Mtu mmoja wa jinsia ya kiume amesimama na kushika kiuno na amevalia shati ya nyekundu.

Muuzaji wa chakula za asili ya kiswahili amevalia buibui na ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna meza ya mbao na ndani yake kuna sinia kubwa iliyoko na viazi karai na bajia.

Ndani ya mkahawa huu uliopo ufueni wa bahari umeandaliwa chakula cha wali wa biriani, rojo la nyama, mayai ya kuchemsha na kachumbari na ikiwemo sambusa kwenye sahani tofauti na mchuzi kwenye meza ya mbao.

Porini huku, kuna uwanja mkubwa wa nyasi, zingine zinakauka na zingine zikona rangi yake ya asili ambayo ni kijani kibichi. Ndovu, wakubwa na wadogo, wanatembea na kuna miti mingi nyuma yao ilioko na majani na mengine haina.

Ng'ombe huyu ni mkubwa sana. Ana rangi nyeupe na madewa makubwa meusi. Nyuma yake amefungwa kwa nyororo ya chuma. Kuna mtu wa jinsia ya kiume aliyesimama kando yake na amevalia shati nyeupe.

Katika bustani hili kuna miti na majani mingi ya rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna mto mdogo unaopita na daraja linaloelekea kwenye barabara ndogo. Mbele yake kuna jengo ilioko na paa la makuti.

Jengo hili kubwa lina ukuta wa rangi nyeusi na madirisha mengi. Mbele yake kuna maua, nyasi na miti iliyomea na ina majani ya rangi ya kijani kibichi. Katikati ya nyasi kuna njia ndogo inayopita ambayo imetengenezwa kwa mawe.

Ju ya mkeka huu kumeandaliwa chakula tofuati tofuati, kuna pilau ya nyama ilyowekwa ndani ya sinia kubwa ya mabati na ju yake kuna mchuzi uliowekwa kwa sahani ndogo nyeupe, kando yake kuna sinia nyeupe iliyoko na mchele mweupe na ingine iko na ndizi kwa nazi.

Ndani ya mkahawa huu ulioko na bahari, kuna watu waliokaa kwenye meza. Mhudumu amebeba trei iliyoko na sahani tatu nyeupe, zikiwa na chakula ya pilau, pilipili ya kukaanga, ndizi ya kuiva, na kachumbari ya tomato .

Huku sokoni Kuna mikunga mingi mikubwa mikubwa ya ndizi. Ndizi hizo ni ndefu na zina rangi ya kijani kibichi. Vibanda vimejengwa kando kando na watu wengi wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kibiashara.

Huku ni ufuoni mwa bahari. Kuna pikipiki iliyoegeshwa chini ya mti mkubwa wa mabuyu. Kando yake kuna miti ndogo ya minazi na mengine yenye majani ya kijani kibichi. Huko mbele kabisa kuna bahari kwa mbali na kuna kibanda cha makuti.

Ndani ya mkahawa huu, mhudumu anakata na kupakua chakula aina ya shawarma. Nyuma yake pana viti na meza na kuna watu waliokaa chini na wengine wao wamesimama.

Ufuo mwa bahari kuna mchanga mweupe, kuna miti mikubwa mikubwa ya kiasili ikiwemo wa mabuyu na wa minazi na ina majani ya kijani kibichi. Kando yake kuna jengo linaloonekana kwa mbali lenye kuta nyeupe.

Huku ni ufuoni mwa bahari na kuna mchanga mwingi mweupe. Kumezungukwa na mti mingi mirefu ya minazi iliyo na majani ya kijani kibichi anga imechafuka na kimefunikwa na mawingu meupe kote.

Sahani hii kubwa ya mabati, imewekewa chakula ya pilau. Ambayo ni mchanganyiko wa mchele nyama na viazi. Kando yake kuna bakuli la glasi lililowekwa kachumbari, na ingine ndogo iliyo na pilipili ya kuksanga. Pia kuna ndizi za kuiva za rangi ya manjano, kwenye kikapu juu ya meza.

Mumea huu ni cactus . Una miba midogo midogo kwenye majani yake. Unamea sana kwenye jangwa kando yake umezungukwa na miti midogo midogo iliyoko na majani ya kijani kibichi.

Barabara hii ya lami iko na maji kidogo yaliyosanyika kando kando. Upande zote mbili kuna miti mikubwa na minazi iliyomea. Mti mmoja umeekwa kibao ya kuashiria Kongo Mosque.

Mabakuli ya rangi tofauti tofauti, ikiwemo kijivu, nyeupe na nyeusi, yameekewa chakula nyingi yenye asili ya kipwani ikiwemo pilau, nyama, kaimati, chipsi , sambusa na kebab .

Sokoni humu, samaki wa kila aina la umbo wamepangwa kwenye mabeseni ya plastiki ya rangi ya kijani kibichi. Kuna samaki weusi, weupe, wa kijivu wanaofanana na nyama na waliochomwa.

Muuzaji wa chakula aina ya shawarma ambayo ni chakula inayopendwa na waswahili ama wakaazi wa pwani, anaikatakata shawarma hiyo na kuiweka kwenye sinia. Ameshikilia kisu mkononi na amevaa nguo yenye mkono wa rangi nyekundu.

Samaki aliyekaangwa ameekelewa ndani ya sahani ya kijani kibichi juu ya meza ya rangi nyekundu. Amezungkwa na viungo aina nne ikiwemo kachumbari ya nyanya na pia ameekelewa limau iliyo katwakatwa.

Juu ya meza hii ya kijani kibichi kumeandaliwa chakula ya asubui. Kuna chai ya maziwa kwenye kikombe cha hudhurungi na kuna mahamri na sambusa kwenye sahani za mabati. Kumeekwa pia limau lililokatwa mara mbili.

Vyakula aina tofauti tofauti ikiwemo nyama za kuku, nyama wa kuchoma, mishikaki, samaki. Wamewekwa kwenye dishi za mabati zipo juu ya meza ya kijani kibichi na zinamulikwa na mwanga mkubwa.

Mhudumu huyu anayeitwa Dancun wa hoteli iliyoko kando ya bahari, amebeba chakula aina tofauti tofauti ikiwemo sambusa, bajia, chipsi ya viazi na kuna kebab na limau iliyowekwa ndani. Nyuma yake kuna watu waliokaa kwenye meza wakila.

Samaki wa aina nyingi, wameeka kwenye mabeseni na ndoo za plastiki zenye rangi tofauti tofauti. Kuna walio wakubwa na wengine wadogo. Huko mbele, kuna meza na kuna watu walioketi wakiuza na kununua.

Kwenye humu la mkahawa kuna mwandalizi anayetayarisha chakula inayoitwa shawarma. Kando yake kuna sahani na visu vitatu vilivyoko juu ya meza. Kuna pia chupa za sosi zenye rangi nyekundu.

Bustani hili lina mimea mingi na miti ikiwemo minazi na mengine ya maua zote zina majani ya kijani kibichi katikati yake kuna kijia kidogo cha mawe na kuna mtu moja anayetembea.

Chakula iliyoko kwa sahani nyeupe ni ya pilau ya nyama na imeserviwa pamoja na pilipili wa kukaanga. Kando yake kumewekwa kachumbari na pia kuna ndizi yenye rangi ya manjano. Imeshikiliwa na mtu aliyevaa saa mkononi .

Kwenye meza ya udhurungi ndefu kumeekelewa sinia za mabati zilizo na mchele wa biriani ulioekewa rojo la nyama, viazi na kachumbari iliyotengenezwa na kabeji. Meza hio ni ya mbao.

Sehemu ya mto huu imezingirwa na mchanga mweupe kama ule wa ufuoni mwa baharini. Upande mmoja umemea msitu mkubwa ulio na miti mingi yenye majani ya kijani kibichi. Kwenye mchanga kuna mti uliokauka ulioanguka.

Ndani ya chumba hili kuna ng'ombe mkubwa wa rangi nyeupe na nyeusi anayekunywa maji kutoka kwenye ukuta. Kando yake kuna mashini ya kukamulia maziwa yenye pipa la rangi nyeupe.

Ufuo huu wa bahari, una mchanga mwingi mweupe. Kando yake kuna msitu wa miti na minazi mirefu iliyoko na majani ya kijani kibichi. Hali ya hewa ni safi, na kuna mawingu machache meupe angani.

Muuzaji wa vyakula vya mtaani amesimama nyuma ya meza, kando yake kuna mtu aliyevalia shati nyekundu, chakula zilizopangwa ni kama vile mahindi choma, ndizi ya kukaanga na mishikaki na chipsi zilizoko kwa sinia.

Hii ni mikono ya muuzaji anayechoma na kuuza mahindi, mihogo na viazi vitamu vya kuchoma kwenye jiko la makaa. Mbele yake kuna wateja waliokalia benchi.

Kioski hiki kimetengenezwa na mabati ya samawati. Kimepambwa na mikeka huko mbele na kwenye upande. Kwenye meza pamepangwa madafu mengi ambayo ndo yanauzwa. Muuzaji amesimama nyuma ya meza.

Samaki wa bichi wenye ukubwa tofauti wakiwa wamepangwa kwa meza za soko, kuna mtu jinsia ya kiume anayempara mmoja, amevalia shati ya samawati na kofia kuna watu wengine nyuma yake wamesimama na wengine wameketi.

Chakula za aina tofauti zinazouzwa kwenye soko zimeandaliwa juu ya meza nyeupe. Kando yake kuna sahani za plastiki na sinia ya chuma, kuna pia chupa ya rangi ya samawati iliyioko juu ya meza na kuna ingine iliyoko na sause ya red .

Mfanyi biashara huyu anapika na kuuza vyakula vyabkitamaduni vya pwani ikiwemo bajia zilizoko kwenye karai ya moto iliyoko kwenye jiko, kando kuna maandazi madogo madogo yaliyoko kwenye sinia ya mabati juu ya meza nyeusi.

Aina tofauti tofauti ya samaki, wamewekwa ndani ya jokovu. Wako na rangi za kila aina ikiwemo nyekundu, nyeusi, nyeupe. Wamefunikwa na barafu, na juu yao wanamulikwa na taa nyingi sana.

Sinia hili kubwa la mabati, limeekelewa juu ya meza na limetandazwa kurasa za magazeti likaekewa chakula chenye asili ya kipwani, ikiwepo viazi karai, bhajia, sambusa na katlesi.

Sahani nyeupe iliyoko na nyama za kukaranga, mishikaki, chapati, kachumbari na malimau imeandaliwa juu ya meza ya mbao. Nyuma yake, kuna miti inakaa migomba iliyoko na majani ya kijani kibichi.

Ndizi hizi za rangi ya kibichi zimeanza kuiva na kuchukua rangi ya manjano kwa mbali. Zipo kwenye mkunga bado na ziko juu ya mkunga ulio na majani mingi marefu ya kijani kibichi.

Shamba hii lenye mchanga wa hudhurungi lina mimea mingi ya migomba. Migomba mengine tayari iko na mikunga mikubwa ya ndizi . Majani ya mgomba ni ya rangi ya kijani kibichi na ni makubwa.

Twiga hawa wawili wana shingo ndefu na pembe mbili fupi kichwani. Ngozi yao ina rangi ya madoadoa ya kahawia na nyeupe. Kando yao kuna ua wa waya na chini yake umejengwa na mawe. Nyuma yao kuna miti iliyoko na majani ya kijani kibichi.

Juu ya meza hii ya rangi ya kijani kibichi pameekwa sahani mbili za mabati, moja iko na viazi karai yenye rangi ya manjano vitano na ingine iko na bakuli ndogo lililo na mchuuzi mbili, moja wa kijani kibichi na wengine wa hudhurungi. Kuna glasi iliyoko na juicy ya manjano.

Mgomba huu mkubwa na mrefu umebeba mkunga moja uliokuwa na ndizi nyingi sana. Una majani marefu mapana yaliyoko na rangi ya kijani kibichi sawia na yale ya ndizi.

Juu ya meza hii kumeandaliwa na kupangwa aina nyingi ya chakula za asili za kipwani. Kukiwemo chapati, mahindichoma, mshakiki na salad ya kabeji na chipsi ya viazi, Kuna nyama na samaki.

Mwanaume aliyevalia kaptura nyeupe na shati ya hudhurungi, ameshika dafu kubwa mkononi akilitayarisha kwa kutumia kisu. Nyuma yake kuna viti za kukalia za plastiki za rangi ya samawati.

Ufuoni mwa bahari kuna mchanga mwingine mweupe na kando yake kuna nyasi na mti mirefu ya minazi iliyoko ya rangi ya kijani kibichi huko mbele kabisa kunaonekana bahari kwa mbali.

Katika bustani hili kuna kijia nyembamba iliyojengwa na mawe. Kando yake kuna taa ya kuangaza bustani. Kuna nyasi na miti ya kijani kibichi, na mbele kabisa kuna mapaa ya nyumba yanayoonekana iliyotengenezwa kwa makuti.

Kando mwa barabara hii, kuna chomwa na kuuzwa mishikaki na zingine zimefungwa kwenye karatasi ya foil . Watu wamesimama na kuketi wakishiriki biashara na shughuli mbali mbali.

Wali wa biriani, rojo la nyama, kachumbari wa kukaanga na kabeji zimeandaliwa kwenye sinia kubwa la mabati. Sinia hilo limeekwa juu ya meza.

Kwenye beseni kubwa ya waridi pameekwa katlesi nyingi sana zinazovutia. Huwa zinatengenezwa kwa kukaanga unga wa ngano na viungo mbalimbali. Kisha vinapakwa sukari kwa juu vikishakuwa na rangi ya dhahabu.

Samaki wengi wenye rangi tofauti wamepangwa kwenye meza sokoni. Wengine wao wana rangi ya nyekundu, nyeusi na wengine ni weupe. Kuna wakubwa na wadogo.

Juu ya meza hii iliyoandaliwa kuna maua mazuri ya rangi nyekundu na majani madogo madogo ya kijani kibichi. Kando yake kuna sahani tatu; moja Iko na maharagwe yaliyotiwa nazi na kuna moja ya rangi nyeupe Iko na mahamri matatu yanayovutia.

Chakula aina tofauti tofauti imeandaliwa na kuwekwa juu ya meza. Kuna chipsi ya viazi, aina tofauti za samaki kama vile wa kambakamba, samaki wa kawaida. Katikati yake kuna dafu ambalo limekatwa.

Wanaume wawili wako ndani ya chumba cha kutayarishia maziwa ya ng'ombe na ya mbuzi. Kuna sufuria kubwa inayowekwa maziwa kutoka kwa pipa, rangi ya mabati. Mmoja wao amevalia nguo za kazi nyeupe.

Ndani ya boxi hili kuna chakula ya kipwani ambazo ni viazi karai, sambusa, mkate wa sinia, bajia na mahamri pamoja na mbaazi ya nazi iliyowekwa kwenye kibakuli kidogo. Kuna ukwaju uliofungwa kwa mfuko na ni ya rangi ya hudhurungi.

Nyoka huyu mwenye ukubwa mdogo amejificha kwenye tawi la mti. Ako na ngozi ya rangi ya hudhurungi na madoa madogo madogo. Nyoka huyu anaangalia mbele.

Sahani hii nyeupe iliopo juu ya meza ya mbao iko na kibakuli kilio na wali mweupe na samaki wa kukaanga. Kuna mboga za majani na limau iliyokatwa. Kwenye kibakuli cha pili cheupe kuna mchuzi wa manjano.

Muhudumu aliye valia jina la hamisi amebeba sahani mbili na chupa ya soda kwenye trei nyeusi. Sahani hizo moja yao iko na biriyani na nyengine nyama ya rojo na ingine iko na viazi vya chipsi.

Mbele ya jumba hili jeupe kuna bustani nzuri sana yenye nyasi na miti yenye majani ya kijani kibichi. Pia kuna kinjia kidogo cha mawe, na katika bustani hiyo kuna mataa ya kumulika usiku.

Shamba hili liko na mchanga wa udhurungi. Lina nyasi na mimea ya migomba iliyo na majani ya kijani kibichi. Anga ni wazi na kuna mawingu meupe yaliyotanda kila mahali.

Sahani hii ya plastiki nyeupe imeekewa vipande vya chapati, kachumbari ya ovacado na tomato , nyama ya kukaanga, mboga ya majani na mchele wa pilau kuna uma pia ya plastiki.

Sahani hii ya rangi nyeupe na nyekundu iko na chakula aina tofauti tofauti zenye asili ya Pwani kama vile viazi karai na bajia, na kumeekwa pilipili uliyokaangwa ukwaju na chachini ama chatni.

Kando ya mto huu, kuna mchanga mwingi mweupe na mti ulio kauka ulioko juu yake. Ng’ambo ya pili ya mto, kuna msitu mkubwa wenye miti mingi yenye majani ya kijani kibichi.

Ndani ya bustani hili nzuri kuna miti ya kila aina iwepo miti ya kiasili mikubwa kuna minazi na manyasi pia ya kijani kibichi, kwenye nyasi kuna mawe mawe na pia kuna taa za kumulika usiku.